Watu wanaonekana wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi. Mbele yao kuna ubao ambao umeekwa karatasi la maelezo na watu hawa wanaonekana kuwa wanafunzwa kuhusu maelezo fulani ama wanahudumiwa na watu ambao wamesimama mbele yao.

Wanaume wanaonekana wakiwa wamevaa nguo ambazo ni nyeupe na nyekundu. Wanaonekana kuwa ni mapolisi wa Kenya ambao wako katika mazoezi.

Watu wameketi kwenye kiti. Mbele yao kuna kompyuta ambazo zipo juu ya meza. Watu ambao wameketi ni wanaume na wanawake. Wamevaa barakoa kwenye nyuso zao. Wameketi wakitazama kompyuta na kujifunza.

Watu wameketi kando ya moto. Wanaonekana kuwa awanaota moto wakishangilia wakiwa wamevaa nguo za rangi ya manjano. Inaonekana kuwa ni mashabiki wa timu ya michezo iliyo katika nchi yetu ya Kenya.

Wanadada wawili wanaonekana kuwa ni wachezaji ambao wako kwenye kiwanja cha mpira, kuwa kuna mpira kwenye mkono wao, na watu wengine wanaonekana nyuma ambao wanakuwapo kama watu ambao wanasaidia ama kuangalia mchezo ukiendelea.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama. Inaonekana kuwa ni programu ambayo inaendelea. Mwanamume ameegemea dawati. Juu ya dawati kuna kompyuta na mwanamke anaonekana akiendelea kufinya kompyuta.

Watu wameketi na wengine kusimama kwenye mkusanyiko. Katika mkusanyiko huu inaonekana kuwa ni watu wenye michezo na klabu mbali mbali za michezo.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi kwenye kompyuta ambayo iko juu ya meza, wengine wanaonekana wakiwa wamesimama wakiwa wote wamevaa barakoa na wako kwenye mazungumzo. Inaonekana kuwa ni mazungumzo kwenye Huduma ya Kenya.

Vijana wanaonekana wenye nyuso za furaha. Vijana wamevaa nguo za michezo. Wanaonekana kuwa ni wana michezo au wachezaji ambao wako kwenye uwanja wa michezo.

Watu ambao wanaonekana wamekusanyika pamoja wakishangilia. Wanaonekana wakiwa wamevaa nguo ambazo ni za mpira au za michezo. Wanaonekana wakishangilia kuhusu michezo wanayoitazama.

Watu wanaonekana wakicheza kwenye uwanja. Watu wenyewe wanaonekana kuwa ni wachezaji, wakiendelea kukimbia pamoja na mpira. Kwenye uwanja nyuma ya watu hawa, kuna watu ambao wanawashangilia, watu wenyewe ni kama ni wanashabiki wenye timu hii ambayo inaendelea kucheza.

Watu wamekusanyika pamoja. Wanaonekana kuwa ni mashabiki wa timu au ni mashabiki wa mpira. Wamebeba bendera ya nchi ya Kenya. Watu wanaonekana wakicheka na nguo ambazo wamevaa ni nguo za spoti.

Watu wanaonekana ambao wengine ni wanawake na wengine ni wanaume. Mwanamke na mwanamme mmoja anaonekana wakiwa wamesimama mbele, mikononi mwao wameshikilia cheti cha rangi ya samawati na wanatabasamu wakiangalia upande mmoja.

Vijana wawili ambao ni wanaume wanaonekana kwenye kiwanja cha michezo, wakiwa wanacheza na mpira. Inaonekana kuwa wapo katika hali ya kujielimisha ama kujifundisha kucheza.

Watu wanaonekana wakiwa wamesimama, wengine wakiwa wameketi. Kuna wanawake na kuna wanaume. Mwanamke anaonekana akiwa amejifunga hijabu ama kitambaa cha buluu na mwanamume mwengine anaonekana akiwa kwenye suti wakizungumza katika huduma za serikali.

Watu wanaonekana ambao ni wanaume wenye wamevaa nguo za michezo na wapo kwenye uwanja wakiendelea kujitayarisha kucheza. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wameketi wakiwatazama.

Watu wanaonekana mbele ya nyumba ambayo inaonekana kuwa ni nyumba ya kiserikali au nyumba inayofanya huduma kwa wakenya wote ambayo imetengwa na wapo wamesimama mbele yao wakiwa kwenye nyumba ya huduma ya Kenya.

Watu wanaonekana wamekusanyika pamoja. Mwanamke anaonekana akiwa amebeba kipande cha nguo ambacho kina maandishi. Wanaonekana kwa sahihi kuwa wanafurahi wakishangilia kwa umoja.

Mwavuli ambao umechorwa mama miradi. Kwenye mwavuli kuna watu ambao wako kando na wengine chini ya mwavuli. Wanaonekana wakiwa na tabasamu kuhusu maendeleo ya kiserikali.

Wachezaji wanaonekana wakiwa wamejikusanya au wamekuja kwa pamoja wakifurahia kwenye uwanja. Wanaonekana kuwa ni wanaume ambao wamevaa suruali na shati zenye rangi ya samawati na wanaonekana kuwa ni wachezaji wa michezo.

Watu wanaonekana ambao mmoja ni mwanamke ambaye ameketi karibu na meza na wanaume wawili wanazungumza naye. Mwanamke ambaye ameketi karibu na meza akiwa ameegemea dawati ambalo lina kompyuta.

Wanaume wawili ambao ni wachezaji wanaonekana kwenye uwanja, wakiwa na mpira ambayo inaonekana wanaendelea kucheza. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanaendelea kutazama mpira unaoendelea uwanjani.

Kaka wawili wanaonekana wakifanya mambo ya kiserikali, ambako mmoja ameketi mwingine amesimama, akielezewa jinsi ya kufanya vitu kwenye karatasi ambalo liko juu ya meza, ambapo mtu ameketi kando akifanya mambo yake.

Watu wanaonekana kwenye mkutano. Mkutano ambao unaonekana kuwa ni chama cha kiserikali cha Kenya. Wanaonekana ni kama ni watu wa au wanasiasa katika mkutano.

Watu wanaonekana kwenye chumba. Mwanaume anaonekana akiwa ameketi mbele ya kamera na nyuma yake kuna ubao mweupe na amevaa suti ya samawati. Anaonekana kuwa ni raia.

Mwanamke ambaye amevaa gauni ya rangi nyekundu. Shingoni mwa mwanamke kuna mapambo pamoja na masikio. Ameshika mikono na anaonekana kuwa anaeleza kuhusu amani ya nchi ama amani ya kaunti fulani.

Watu wanaonekana kwenye mkutano wakiwa wameketi chini wakiandika katika vitabu ambavyo viko katika meza. Inaonekana kuwa ni watu wenye wanasiasa au watu wenye ambao wako katika serikali.

Watu wanaonekana ambapo wanaonekana kuwa ni wanawake na wanaume. Kuna wanawake wawili ambao wameketi nyuma ya dawati ambayo imebeba kompyuta. Mwanamke mmoja anaonekana akiangalia kwenye kompyuta na wengine wakiwa wamesimama na kuketi. Wanaonekana kuwa ni wafanyakazi kwenye huduma ya Kenya.

Watu wameketi mbele ya ofisi ambazo ndani kuna watu ambao wanawahudumia. Wenzao wamesimama wakiongea na watu ambao wako kwenye ofisi ndani. Wanaongea kupitia kwa dirisha ya glesi.

Wanaume watatu wanaonekana wakiwa wamevaa nguo za michezo na wanaonekana kuwa ni wanariadha ambao wamesimama mbele ya watu au mbele ya mashabiki. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wameketi wakishabikia pia.

Wanaume wawili ambapo mmoja amevaa suti ya buluu ama samawati na mwingine amevaa suti ya milia. Wanaonekana kuwa wameegemea dawati wakiangalia kwenye kifaa ambacho kinaonekana ni kama ni kamera.

Watu watatu wanaonekana, wanaume wawili na mwanamke mmoja, ni wanasiasa wa nchi ya Kenya. Wanaonekana wakiwa wamebeba vitu kwenye mkono, ambavyo vinaleta furaha kwenye nyuso zao.

Umati wa watu unaonekana kuwa wapo kwenye mkutano wa kiwanja ambacho wamekutana cha michezo au mkutano wa kiserikali.

Watu wanaonekana kwenye uwanja wakicheza mpira na watu wenyewe wanaonekana kuwa ni wanaspoti ama wachezaji wa mpira. Nyuma ya wachezaji kuna watu ambao ni mashabiki wanaoshangilia mchezo huu unaoendelea.

Watu wameketi wakitazama kompyuta. Kwenye meza kuna kompyuta na kuna vitabu ambavyo wanaonekana wakiandika na kufinya kompyuta. Inaonekana kuwa ni Huduma wa serikali ya Kenya.

Watu wanaonekana ambapo, mwanaume mmoja anaoneka akiwa amevaa sare ama nguo za polisi na kando yake, kuna watu ambao wamebeba mabaasha mikononi na wengine wakiongea na watu ambao wameketi ndani ya ofisi.

Watu wanaonekana. Watu ambao wawili ni wanawake na mmoja ni mwanaume, ambaye amevaa aproni nyeupe na wengine wote wamevaa barakoa kwenye nyuso zao. Anaonekana akionyesha mwanamke ambaye ameivaa nguo nyeusi na koti, kuhusu mambo ambayo ni ya meza na kutengeneza vidole.

Mwanaume anaonekana akiwa amejifunika na karatasi ambalo limeandikwa kwa rangi nyekundu ambalo amejifunika uso na karatasi lingine amejifunika kwenye kichwa. Inaonekana kuwa ni kura za kiserikali.

Mwanasiasa anaonekana mbele ya kipaza sauti akiwa na wanasiasa wenzake ambapo pia kuna watu wanaonekana ni kama wako kwenye mkutano wa kisiasa ambao unaendelea pamoja na watu wengine nje katika nje ya nyumba inayoonekana mbele nyuma ya watu ambao wanaendelea kuongea.

Wanaume wawili wanaonekana; mmoja akiwa amevaa suti mwingine koti nyeusi. Mwanaume ambaye amevaa suti mkononi mwake kuna kitabu na kalamu. Anaonekana akiandika. Mbele yao kuna dawati ambazo zimebeba kompyuta na kuna dawati ambazo zimefunikwa na glasi.

Watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika pamoja, wakiwa na mavazi ambayo yameandikwa Kenya. Kuna bendera ya Kenya inaonekana. Wameonekana kuwa wamesimama wengine wameketi wakishangilia.

Watu wanaonekana wakiwa wamepanga foleni katika mkutano, ambapo mmoja anaonekana akiwa ameketi kando ya kompyuta akifanya usajili wa watu ambao wamepanga foleni mbele yake. Juu ya meza kuna kompyuta. Kando ya meza kuna mtu ambaye ameketi akisajili.

Watu ambao wamesimama mbele ya mikrofoni. Mmoja anaonekana kuwa ni wakili au jaji ambaye amebeba Bibilia mkononi akizungumza. Inaonekana kuwa ni kuapishwa kwa wakili.

Uwanja ambao wanariadha ama wachezaji wanaonekana wakiwa na upande mwingine unaonyesha viti ambavyo watu huketi wanapotazama michezo. Kijana mmoja au anaonekana kuwa amelala chini kwenye matope akiwa amevaa nguo za michezo.

Ofisi ya kuhudumia watu inaonekana ndani kuwa kuna mwanamke ambaye amesimama kando ya dawati na mlango ukiwa umefunguliwa. Ofisi hii imepakwa rangi tofauti kama ya manjano na nyekundu. Inaonekana kuwa ni ofisi inayoendelea huduma.

Vijana waonekana wakiwa uwanjani wakiendelea kucheza na mpira. Mmoja anaonekana akiwa amevaa nguo za samawati na nyeupe, ambapo anaonekana akiwa akicheza na mpira kwenye uwanja.

Watu ambao ni mashabiki wa timu ya michezo, wanaonekana wakishangilia kwa pamoja. Wanaonekana wakiwa na mavazi ya rangi ya manjano na nyeupe, wanashangilia kwa pamoja.

Sherehe ya kuwaapisha mawakili wapya ambao wamesimama. Kwa picha ya ukaribu mawakili wapya wanaonyeshwa wakiwa wamevaa mawigi meupe na wakiwa wamevaa mavazi yao meusi, wakiwa na cheti na mkononi na bibilia kwa upande mwingine.

Wachezaji wanaonekana wamesimama huku wengine wamechuchuma katika kiwanja ambayo wamevaa nguo inayoonekana kuwa ni za wachezaji. Ziko katika rangi ya nyeupe na manjano.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi katika mkutano au mkusanyiko wa kiserikali na mambo ya kiserikali wakihudumia watu ambao wako mbele na wengine nyuma katika kompyuta, ambapo wanazungumziana na kuongea kuhusu huduma za Kenya na kiserikali.

Watu wanaonekana wakiwa pamoja. Inaonekana kuwa ni mashabiki wa timu fulani. Mikononi mwao wengine wamebeba tarubeta, wengine wakiwa wamejifunika bendera ya Kenya. Wanaonekana kuwa wanashabikia timu la michezo.

Watu wawili wanaonekana wakizungumza, mmoja akiwa amevaa suti ambaye ni mwanamme na mwanamke amevaa gauni ambayo ina rangi nyekundu na nyeusi. Anaonekana kuwa ni jaji au wakili.

Mwanaume anaonekana akiwa kwenye mbio. Inaonekana kuwa ni mwanariadha ambaye anakimbia uwanjani. Kando na mahali ambapo anakimbia, kuna watu ambao wameketi wakimtazama na nyuma yake kuna mashabiki ambao wanamshangilia.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti ambavyo viko karibu na hema, wengine wakiwa wamepanga foleni nyuma yao. Watu ambao wameketi mbele wako katika mazungumzo na wameketi kando ya meza ambayo imebeba kompyuta na wengine wakiandika.

Mikono ambayo imeshikana katika ushirikiano na ishara ya kiserikali ambayo inaonekana kuwa mikono iko pamoja na chini yako kuna maandishi ambayo yameandikwa kuwa Tuko Pamoja.

Wanasiasa wa serikali ya Kenya, ambao wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya watu wakizungumzana ama kunongonezeana na nyuma yao kuna bendera ya Kenya ambapo kuna watu; wanaume watatu na wanawake wawili ambapo wanaonekana kuwa wako katika mazungumzo au wanaongea na watu ambao wako mbele yao.

Wanawake wanaonekana wakitembea wakiongea. Wanaonekana wakiwa wamevaa nguo za michezo. Wanawake hao wanaonekana wakiwa wamevaa nguo za rangi ya manjano na wengine rangi nyeupe. Inaonekana kuwa ni mashabiki wa timu ya michezo.

Watu wanaonekana wakiwa wanakimbia, wengine wapo juu ya gari, gari lenye rangi nyekundu na watu wanaonekana kuwa ni wanaspoti ama mashabiki wa timu ya michezo.

Kina dada ambao wanaonekana kuwa wanashangilia katika mchezo ya kwenye serikali ya Kenya ambapo wanaonekana kuwa wanashangilia na wameketi wengine wamesimama.

Mwanaume anaonekana akiwa ameketi kwenye ofisi. Mbele yake kuna dawati ambalo limebeba kompyuta. Mwanaume huyu anaonekana akiwa amevaa barakoa kwenye uso wake na nguo za kuhudumia watu ambao ni wakenya.

Watu ambao ni wanaume wamekusanyika pamoja, wengine wakiwa wanabeba kamera mikononi na wanatazama mtu mmoja ambaye amevaa suti, akiwaelezea kuhusu kitu ambacho kinaonekana katika kompyuta iliyo juu ya dawati.

Watu ambao ni wanawake na wanaume, wamejikusanya kama mkutano wakizungumza. Wako katika mavazi ya michezo, ambayo iko katika rangi ya samawati ama buluu. Inaonekana kuwa wanazungumza kuhusu mchezo na nyuma yao kuna watu ambao wameketi kama mashabiki.

Watu watatu ambao wawili wanaonekana kuwa ni wanawake na mwanaume ambaye amesimama mbele ya mikrofoni . Mwanamke ambaye amesimama katikati anaonekana kuwa anaapishwa, kwa kuwa amebeba bibilia akiendelea kuongea mbele ya mikrofoni na akiwa amevaa nguo za wakili au jaji.

Watu wanaonekana kwenye ofisi. Ofisi inaonekana kuwa ni ofisi ya huduma ya watu wote. Watu wanaonekana ambao ni wanawake na wanaume. Wanaonekana katika mavazi yao ya meupe na nguo zingine nyeusi. Wanaonekana wako kwenye ofisi wakifanya kazi.

Pipa la takataka au plastiki ya takataka, ya kuweka takataka inaonekana ikiwa kwenye sakafu, mbele ya mlango ama nyuma ya mlango, ikiwa na rangi ya hudhurungi.

Tangi nyeusi ya kuhifadhi maji ambayo imewekelewa upande wa juu na kando ya tangi kuna ngazi. Inaonekana kuwa ni ngazi ya kupanda ukielekea kwenye tangi.

Wanaume wanaonekana wakiwa kwenye uwanja. Wamevaa nguo ambazo ni za michezo zenye rangi ya njano. Nyuma yao ama nyuma ya uwanja kuna mashabiki ambao wameketi wakitazama mpira unaoendelea uwanjani.

Chumba ambapo inaonekana kuwa ni ofisi, watu wameketi kwenye ofisi wakiendelea kuangalia kwenye kompyuta zao. Nyumba hii inaonekana kuwa kuna viti ambavyo vimewekwa kando vya wageni.

Watu ambao wamevaa nguo za manjano, nguo ambazo ni za michezo, wanaonekana kuwa ni mashabiki wa kundi fulani la michezo. Wanaonekana wakishangilia na kuimba.

Watu wengi wanaonekana wakiwa wameketi. Wanashangilia kuhusu michezo. Wanaonekana kuwa ni mashabiki wa michezo katika nchi ya Kenya. Wanaonekana kuwa wanaendelea kutazama michezo inayoendelea wakiendelea kushangilia.

Mazingira ambayo kwenye mazingira kuna mchanga na mkusanyiko wa takataka. Takataka ambayo imewekwa pamoja na inaonekana kuwa inachafua mazingira ambayo ni mchanga na yana makaratasi mengi.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi na kusubiri wengine wakiwa wanashughulikiwa na watu ambao wameketi kwenye ofisi. Wanaonekana kuwa ni watu wa huduma na kwenye dawati hilo kuna kompyuta kwa kila meza.

Watu wawili wanaonekana ambao mmoja ni mwanamme na mwingine ni mwanamke, ambaye ameketi mbele ama nyuma ya glasi , ambayo inaonekana kuwa inawatenganisha watu wawili. Anaonekana akifinya kompyuta na mwenzake ambaye amevaa barakoa kutoka nje ambaye ni mwanaume, anaonekana akizungumza na yeye kwenye ofisi hii.

Watu wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye foleni. Wengine wanaonekana kuwa ni wanaume ambao wamevaa suti na wengine wanaonekana kuwa ni wanawake. Kuna ambao wanaonekana kuwa ni wakili kwa kuwa wamevaa nguo za mawakili na kwenye vichwa vyao wamefunika na makofia ya wigi .

Watu wanaonekana ambapo wanaume wawili wanaonekana wakiwa wameketi kando ya meza, meza iliyoegemewa na mwanamke mmoja na watu wengine kutoka nyuma. Mwanaume ambaye anaonekana akiwa amevaa suti ya samawati, anatazama kompyuta iliyo juu ya meza ama dawati.

Watu wanashangilia watu ambao ni mashabiki. Wanashangilia michezo ambayo inaendelea mbele yao. Wanaonekana wakifurahia kwa pamoja na kushangilia michezo inayoendelea mbele yao.

Watu wanaonekana wakiwa wamepanga foleni, kuelekea karibu na dawati ambayo ndani kuna mtu ambaye anahudumia watu ambao wamepanga foleni, wakiwa wamebeba karatasi kwenye mkono na kuzungumza na mtu aliye ndani kwenye ofisi.

Watu wamekusanyika wakishangilia. Wanaonekana kuwa ni wanamichezo ambao wameshinda na kushangilia kwa umoja. Wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi meupe wengine ya samawati. Wanashangilia kwa pamoja.

Wachezaji wanaonekana katika uwanja wakishangilia ama wakifurahia. Wanaonekana wakiwa wamevaa nguo za spoti, watu wengine wanaonekana katika upande mwingine kuwa ni watu ambao wanashangilia wachezaji.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi kwenye hema na wengine wakiwa mbele yao. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa kwenye nyuso zao. Inaonekana kuwa ni huduma unaendelea, kwenye wananchi wanahudumiwa.

Kitambulisho ambacho kina picha ya mwanamume, ambaye anaonekana amepigwa picha na kwenye kitambulisho hicho kuna maelezo ya mtu ambaye amepigwa picha.

Wachezaji wa timu wameungana pamoja wakisherehekea ushindi wao. Wanaonekana wamevaa nguo ambazo zinafanana wote na ni nguo za michezo, ambazo ni rangi nyekundu na zingine nyeupe.

Watu wanaonekana wakitembea kuelekea upande wa nje, mmoja akiwa amevaa suti, mwingine akiwa amevaa nguo za jaji. Nyuma yao kuna polisi ambaye amevaa nguo za polisi. Wanaonekana wakitembea kuelekea upande wa nje kutoka kwenye chumba.

Juu ya meza au dawati kuna katoni mingi ambazo ndani ya katoni hizo kuna vitambulishi ama vitambulisho ambazo zimefungwa na kuwekwa kwa pamoja.

Mwanamke anaonekana akizungumza akitumia kipaza sauti ambacho ni mikrofoni ambayo ipo mbele yake. Anaonekana kuwa amevaa mavazi ya jaji au wakili. Anazungumza na watu ambao wako mbele yake.

Watu wanaonekana wakizungumza. Wanaume wawili wamesimama mbele ya dawati na wengine wanaonekana wakiwa wamesimama nyuma ya dawati. Dawati ambalo limebeba kompyuta juu na watu wanaonekana kuwa ni watu ambao wanafanya kazi kwenye Huduma za Kenya.